Hawa ni wanaoshangilia na wanaojivunia kuwa kwenye timu la Gor Mahia. Wanafuahia sana jinsi wachezaji wao wanacheza na wanaidhini ya kuwa wataweza kuwa washindi.

Huyu ni mwanachama wa Tuko Pamoja anajaribu kupeana ripoti yake na kuidhinisha vile vitu ambavyo wanaweza kufanya iwapo wataingia kwenye chama lile na kuambiana vitu mbalimbali.

Hawa ni wasichana wanaocheza mchezo wa vikapu. Tunamuona msichana moja akiwa ameshilikia mpira juu na wengine wanaweza kung'ang'ania ili kupata mpira ule waendelee kucheza.

Huyu ni mkimbizi anayeitwa Mwei, ameweza kukimbia na kuibuka mshindi hadi kuanguka chini, amevalia nguo lenye rangi nyeupe na shorti yenye rangi nyeusi.

Kunaye mkimbizi anayeitwa Kipchirchir, anakimbia kwa haraka sana, vile vile kuna wao ambao wanamwangalia na wanangoja amalize ili wafurahie na anakimbia kwa nyasi.

Hapa ni mahala pa kupata ujumbe imeandikwa information desk . Vile vile naona ukuta mbali mbali, pamoja na mahali ambapo pameandikwa information desk .

Tunamwona mzee Raila Amolo Odinga akitia sahihi kwenye chombo kile akiwa na mwenzake pale kando akimwangalia jinsi anavyotia sahihi na mwingine anaangalia mashine au kompyuta jinsi ambavyo vitu vyaendelea.

Hawa ni watazamaji wa michezo mbali mbali. Wamevalia nguo yenye rangi tofauti tofauti na ni wasichana pamoja na wavulana. Wanatazama mchezo ule kwa makini sana, vile vile wanapenda.

Hawa ni watu wengi sana wanaongoja huduma kutoka kwenye huduma centre, ambayo watu huenda kupata huduma mbali mbali kama vile kupata ID , kupata pasipoti na vitu vingine.

Hapa ni kwa benki. Watu wanahudumiwa kwa njia mbalimbali. Kuna watu kadhaa mle wanangonja katika foleni ili kuitwa ndio ili wahudumiwe.

Hawa ni wachezaji wa rugby . Wameibuka washindi na wanabeba kombe lao juu. Ni wachezaji kumi na mmoja, na wengine wanainua mikono wengine wakiweza kuinua ile trophy ambayo wamepewa pamoja na wenzao.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya anayeitwa William Samoei Ruto, ile siku ambayo alikuwa anaapishwa kuwa rais mmoja wa Kenya. Anaapishwa na jaji mkuu wa Kenya.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda ,wamekumbatiana wakiweza kuomba hili kuweza kuibuka washindi katika mchezo ule ambao wanataka kuanza kucheza kwa dakika chache inayokuja.

Tunamuona Mzee Raila Amollo Odinga akiwa anachukuliwa idhini ya vidole vyake. Vilevile kuna mtu pale kando anayemsaidia kuchukua idhini zile na mwingine ako kwenye kompyuta anaangalia ikiwa iko sawa.

Hapa ni mahali pa kupata huduma nchini Kenya. Imeandikwa information desk. Waweza kuuliza au kusaidiwa kwa njia yoyote ile unayohitaji. Wahudumiaji ni wanawake wawili waliosimama pale.

Hapa ni mahala pa kuchukua pasipoti. Tunamwona kijana yule amebeba risiti zake, anangoja kuitwa ili kueza kwenda kuangalia ikiwa pasipoti yake iko tayari au la.

Wachezaji mbalimbali wanacheza kandanda. Kandanda lile ni la nyeupe na kuna pia watazamanaji ambao wanajaribu kushangilia wachezaji wao ikiwa wanashinda au kufeli nam.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda. Wanajitayarisha kuingia kwenye kiwanja ili kuweza kucheza na wapinzani wao. Wamevalia jezi la kampuni la Brookside, pamoja na viatu walivyobarikiwa navyo.

Hapa ni mahali pa kupiga kura. Naona deski imeandikwa InfoDesk. Hapo ni mahali pa kuuliza maswali na kujibiwa ikiwa una swali lolote. Naona watu wengi sana wanaotaka kupiga kura na vile vile wale wanaowasaidia kupiga kura.

Hawa ni wanasiasa kwenye kundi la KANU. Wamefurahia kwa minajili ya kupata satifiketi yao ya bunge lao na ni wasichana pamoja na wavulana.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kikapu. Wamefurahia sana kwa ajili ya kuibuka washindi na wamebeba trophy yao juu sana wakipiga picha na kufurahia pamoja na walimu wao .

Kunaye mama anayewahudumia wamama wenzake, anachukua vitu vyao pamoja na karatasi zao na kuidhinisha iwapo wamefanya na kutia sahihi jinsi inavyofaa.